Ishara iliyobandikwa kwenye mlango ikiwa darasa la 1C. Mwalimu Agnes Karibu, hii ni ishara ya mlango wa darasa ikiashiria kua hapo ndipo mlango wa darasa 1C inapatikana.

Bango lenye kichwa water is life bango hili lina picha mbalimbali zinazoonyesha shughuli na matumizi mbalimbali ya maji yakitumiwa kwa shughuli za nyumbani kama vile kupika au kusafisha.

Kuna ubao mweupe wenye maandishi kadhaa, hayawezi kuonekana kutoka kwa umbali, pia kuna kifutio cha ubao huo na rula inayotumika kugawanyisha sehemu katika ubao huo.

Mrundiko wa vitabu, haswa kitabu kimoja kinachosomeka mashak honey, kilicho andikwa na John Habwa. Hata hivyo hakuna shughuli zozote zinazoendelea. Zinaonekana wazi kwenye picha. Picha inaonyesha tu vitabu vilivyopangwa.

Asiya Sururu ambaye anafanya mazoezi ya kupiga makasi, shughuli hii inafanyika kwenye mto Oise, Asiya yuko ndani ya boti maalum ya kupiga makasi, akitumia makasi kusonga boti mbele.

Ubao wa matangazo uliopambwa unaoneka kua katika mazingira ya shule au darasa au vipengele vinavyoonekama ni emoji ya tabasamu kubwa , kibao cha Great process ,michoro ya samaki na viumbe majini.

Mchezaji wa mpira wa mguu, wa watu wa ulemavu kutoka Kenya. Akishiriki katika shughuli ya michezo. Hii inaweza kuwa sehemu ya mashindano au mazoezi ya kombe la dunia na mpira wa miguu la wanawake wenye ulemavu.

Ishara inayo soma Fire Assembly Point ambayo kwa kiswahili inamaanisha pahali pa kukutana wakati wa moto. Hiki ni kituo maalum ambapo watu wanapaswa kukusanyika wakati wa tahatari ya moto au wa uokoaji wa mjengo.

Wanariadha wa Kenya Wesley Kimeli Sang, akiwa amesemama kwenye uwanja wa riadha labda akijiandaa kwa mashindano au mazoezi, amevalia vazi la ridhaa la timu ya Kenya yenye maandishi ken kifuani.

Hii inaweza kuwa kituo cha elimu, kituo cha jamii au ata shule ya chekechea kutokana na michoro ya wanyama na mandhari inayofanana na katuni . Michoro hii inaashiria mazingira rafiki kwa watoto na inaweza kutumika kama nyenzo ya kujifuzia.

Kuna chumba chenye ubao mweupe ulioandikwa vitu mbali mbali labda ratiba ,mawazo au masomo hii inaashiria mazingira ya kazi ,masomo au mipango.

Shughuli mbali mbali zinazohusiana na matumizi ya vitu hasa vitabu na viatu kwa namna sahihi na isivyosahihi sehemu ya juu kushoto mwanaume amesimama akiwa amevaa kanzu na kofia akishika kitabu mkononi.

Kuna kabati jeupe ambalo linaonekana kuwa wazi au lina vitu vichache ndani yake. Hii inaweza kutumika kuhifadhi vitu mbali mbali kama vile vitabu, faili au hata nguo kulingana na mahali chumba hicho kilipo.

Jalada linaonyesha mtu aliyevaa glavu za buluu akifanya kazi na kifaa kinachoonekana kama kompyuta au kifaa cha maabara. Hii inaashiria shughuli zinazohusiana na matumizi ya kompyuta au sayansi ya kompyuta kama vile programu, utafiti wa data au majaribio ya kieletroniki.